Wanafunzi wa elimu isio rasmi wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi, kwenye madawati wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wengi wao kina mama wakiwa wamekuja darasani na watoto wao wameketi kwenye mabenchi huku mwalimu akiwa amesimama mbele anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wakijifunza lugha ya kichina, baadhi yao wakitumia brashi kupaka na kuchora herufi za lugha hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wenye asili ya kimasai wengi wao wakiwa ni wanawake, wanasoma kwa kutumia mbao huku mmoja akibeba juu ubao huo wenye herufi a,e,i,o,u.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara katika elimu ya watu wazima, kikiwa na wanafunzi wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vifaa kwa ajili ya kufanya majaribio.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika ukumbi mkubwa wa nje wenye uwazi wameketi kwenye madawati kwa umbali uliopangiliwa vizuri wakifanya mtihani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima alievalia nguo za nyumbani ameketi kwenye dawati akiendelea kufanya mtihani kwa umakini kwa kutumia penseli.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanawake wawili wakijadili na kusoma kitabu Katika maktaba wanaonyesha umakini na furaha katika yale wanayojifunza.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye ukumbi mkubwa, kwenye taasisi ya elimu isiyo rasmi, wakisikiliza kwa makini yale yote yanayofundishwa mbele yao.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki nyusoni mwao wakiwa wamevalia barakoa, mwalimu wao amesimama mbele yao akiwafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, wakisoma kwa pamoja kwa kutumia kompyuta mpakato. Huku kijana aliyeketi katikati ya wanawake wawili akielezea somo hilo.

Chumba cha kikubwa kinachotumika kama darasa la elimu ya watu wazima kikiwa na wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume wameketi kwenye madawati wakisoma masomo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevaa nguo za nyumbani wameketi kwenye viti wakijadiliana kama kikundi masomo mbalimbali ya darasani.

Mwanamke mtu mzima kidogo, aliyevalia kofia na kanga akiandika herufi ubaoni kuashiria elimu ya watu wazima.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa kwa ajili ya elimu isiyo rasmi likiwa na wanafunzi mbalimbali wa wakichora na kutengeneza chati kwa ajili ya kuelimisha.

Wanafunzi wa elemu ya watu wazima, wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kuzunguka meza wakitengeneza kikundi, wakijadiliana masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa na wababu wawili, wadada wawili na kijana mmoja, wakisoma, kujadiliana huku mzee akiwa anaandika kwenye karatasi.

Mwanafunzi kutoka kwenye taasisi ya elimu ya watu wazima wakiwa maktaba kwenye makabati yenye vitabu mbalimbali wakichagua kitabu sahihi kwa tabasamu.

Wasomi wawili wanawake, wakiwa katika chumba kikubwa; kinachotumika kama maktaba, wakiwa wameketi mezani, wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wengi wao ni wanawake, wakiwa wanafundishwa na mwalimu wao wa kiume, aliyevalia suti anawasikiliza hoja zao kwa makini sana.

Mwalimu katika darasa la elimu isiyo rasmi akiwa anawafundisha wanafunzi wake walioketi kwenye madawati mbalimbali, katika chumba kinachofanania na maktaba.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wakiwa wameketi kwenye darasa kubwa kwenye madawati yao wakimsikiliza mwalimu anaeeleza huku amesimama mbele.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, wakiwa wameketi kwenye viti mbele kukiwa na ubao mweupe, wakimsubiri mwalimu kwa ajili ya kuwafundisha.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa kwenye chumba kikubwa chenye kompyuta mbalimbali, Huku vijana watatu wa kiume wakisoma kwa kutumia kifaa hicho.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wakiwa wamekusanyika kwa pamoja kwenye ukumbi mkubwa uliopambwa kwa kutumia maputo na vitambaa vya rangi mbalimbali, wamekusanyika wakisoma huku mkufunzi akiwa ameshikilia kipaza sauti.

Wanafunzi wanawake wameketi kwenye madawati katika darasa kwenye taasisi ya elimu ya watu wazima, wakimsikiliza kwa makini zaidi mwalimu anayewafundisha.

Wanafunzi wanawake waliovalia vitenge na batiki wakisoma lugha ya kiingereza huku wameketi kwenye madawati.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya ufundi ikiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia na kutengeneza mashine zinazotumia umeme.

Mwalimu aliyevalia hijabu nyekundu akiwa anapita katikati ya darasa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima, akiwafundisha wanafunzi hao ambao ni wanaume kwa wanawake.

Wanafunzi wanawake wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevaa barakoa, wameketi kwenye dawati wakisoma kwa pamoja.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa katika taasisi ya elimu ya watu wazima, ikiwa imejaa na wanafunzi wanaosikiliza somo lao.

Mwanafunzi mtu mzima rika la kina baba ameketi akisoma vitabu kwenye maktaba. Pia amevaa miwani kumsaidia aweze kusoma vizuri.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya taasisi ya elimu ya misitu, wakiwa wanatengeneza chati kwa kutumia karatasi kubwa pamoja na matawi ya miti.

Mwanafunzi mwanaume aliyeweka peni sikioni amevalia tisheti nyekundu yupo pamoja na wenzie kwenye karakana ya kutengeneza samani za nyumbani, akijifunza jinsi ya kutengeneza samani hizo.

Chumba chenye rangi ya njano kinachotumika kama darasa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima baadhi yao wakiwa wameketi kwenye madawati na wengine viti vya plastiki wanasoma, huku wakimsikiliza mwalimu wao anayepita mbele ya darasa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaume kwa wanawake, baadhi wakiwa wameketi wengine wamesimama, wakiwa wanajadiliana masomo yao kupitia simu za kiganjani

Wanafunzi wa kike wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza nguo aina ya barakoa, baadhi yao wakiwa ni mabinti wadogo na wengine wakubwa zaidi.

Mahafali katika taasisi inayotumika kama sekondari kwa ajili ya elimu ya watu wazima, ikiwa na mgeni rasmi anakabidhi cheti kwa mwanafunzi.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wakiwa katika jengo la tofali wamekusanyika wakipata elimu kutoka kwa mkufunzi wao aliyesimama mbele yao akiwafunza kwa vitendo.

Wanafunzi watu wazima kutoka elimu isiyo rasmi, wanawake wanne na mwanaume mmoja wakishikilia vyeti vyao walivyopongezwa kwa furaha na tabasamu.

Mwanafunzi wa elimu isiyo rasmi akiwa amevaa suti na kusimama ili kuweza kutoa hoja mbele yake kukiwa na watoa mada walioketi kwenye meza kuu.

Wanafunzi katika elimu isiyo rasmi, baadhi yao wakiwa ni masista kutoka kanisa katoliki wamekaa kwenye kikundi wakijadili masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wawili wakiwa wameketi watatu wamesimama, wakisoma kupitia kompyuta mpakato kujadiliana masomo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamejumuika kwa pamoja ndani ya darasa. Wazee kwa wamama wakiwa wameketi kwenye madawati wakimsubiri mwalimu.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ambaye ni mwanaume akiwa ameketi pembeni ya mwanamama aliyevalia miwani, akizungumza na kujadiliana na wanafunzi wenziye kuhusiana na masomo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye madirisha marefu kinacho tumika kama darasa kikiwa na wanafunzi watu wazima wanaume kwa wanawake wakijifunza katika elimu isiyo rasmi.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa la elimu isiyo rasmi ukiwa na wanafunzi wengi wao watu wazima wanaume kwa wanawake wakisoma pia wakitumia kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa ya elimu isiyo rasmi kikiwa na wanafunzi mbalimbali wanaume kwa wanawake wakisoma huku mwalimu akiwa pembeni yao anawaelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanachora na kutengeneza chati ubaoni. Huku mwengine akiwa ana nakiri masomo hayo kwenye karatasi.

Wanafunzi katika elimu ya watu wazima wengi wao wakiwa ni kina mama, wamevaa kofia wameketi kwenye madawati kwa furaha wakimsubiri mwalimu wao.

Wanafunzi watatu kutoka katika elimu ya watu wazima, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakijadiliana huku wanacheka, masomo yao mbalimbali kupitia kompyuta mpakato.

Chumba chenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga vizuri kinachotumika kama maktaba, kikiwa na wanafunzi wawili wa kike wanaochambua vitabu kwa ajili ya masomo yao.

Chumba kinachotumika kama darasa la kompyuta kikiwa na vifaa hivyo mezani, Huku wanafunzi wa ufundi wakisoma kwa vitendo pembeni yao wakisimamiwa na mwalimu aliyevalia barakoa.